Mwanamke huyu ambaye amevaa nguo nyeupe na viatu nyeusi anadungwa sindano ya chanjo. Tunaona mhudumu amemkamata mkononi na mkono mwingine ameushika ule sindano ambaye ukona chanjo. Pia wote wamevaa barakoa kwa kuzuia virusi vyovyoye kama vile vya korona kusambaratika.

Mgonjwa na mhudumu wamevaa barakoa kwenye midomo yao kuzuiya kuenea kwa virusi. Mgonjwa anadungwa sindano kwenye mkono wake wa kushoto. Mhudumu amevaa ovaroli yake ya buluu na amebeba sindano mkononi mwake wa kulia. Mgonjwa amevaa shati ya kijani kibichi. Mhudumu amesuka nywele yake.

Kukosekana kwa mvua na pia ukame, umesababisha madhara mengi. Miti yamekauka, matawi yameanguka chini na kukauka, wanyama wamekufa, ng'ombe, mbuzi na kondoo. Wananchi wanahofia kufa pia, kwasababu hawana maji ya kutumia.

Barabarani pamefurikwa na maji. Tunaona mtu wa pikipiki ameshindwa kupita kuendesha pikipiki lake na kwa hivyo analisukuma. Kuna mtu wa gari pia ambaye anajaribu kupita ndani ya maji hayo lakini anapata ugumu. Pia kuna watu wawili wamebebana kwenye baiskeli na mmoja wao amebeba simu na anajaribu kurekodi mtu wa pikipiki.

Wauguzi pamoja na mgonjwa wako hospitalini, mgonjwa anaugua sikio lake na naona kwamba muuguzi amewekea kifaa cha kunyunyuza dawa ndani ya sikio lake, ili itoe uchafu ambayo yako kwenye sikio lake.

Hili ni chanjo ambalo linapewa mtu yeyote anayetaka kuvuka border . Chanjo hili linakuzuia kupata magonjwa ambayo haziko kwenye nchi yako. Pia tunaona sindano limebebwa pale la kudunga hili chanjo, na linadungwa mkononi, ambaye ameibeba amevaa glovu ya kijani kibichi.

Mvua kubwa imenyesha na kusababisha mafuriko. Tunaona maji imejazana barabarani, magari madogo na hata pikipiki yanapata ugumu kupita. Tunaona kuna magari mbili madogo na pia tunaona watu wawili wamebebana kwenye pikipiki wakiwa wanajaribu kupita barabara hii ambayo imefurikwa na maji.

Mafuriko yamesababisha hasara chungu mzima, hii ni kulingana na mvua kubwa ambayo imenyesha. Mafuriko haya yamesababisha wananchi kutoroka nyumbani mwao na pia tunaona kuna mbuzi ambayo pia wameathirika na mafuriko haya. Mwanaume ambaye amevaa shati nyeupe na mtoto wake ambaye amevaa shati nyekundu, wanatoroka mafuriko haya.

Madaktari wanafanya upasuaji wa mwili. Wamevaa kofia kichwani na pia wamevaa barakoa. Wamebeba sindano na nguo zao pia ni rangi tofauti kuna rangi ya buluu na pia kuna rangi ya kijani kibichi. Pia tunaona kofia zao ni rangi za buluu na kijani kibichi.

Huku ni zahanatini, zahanatini tunamuona muuguzi ambaye ameketi, amevaa nguo nyeupe na shati nyekundu. Anajaribu kumwelezea mgonjwa jinsi ya kutumia dawa. Pia tunamuona mgonjwa ambaye ameketi, akimwangalia mu muuguzi, akisikiza jinsi ambavyo anaambiwa. Mezani tunaona dawa tofauti tofauti.

Shirika ya Kinga Africa, ikishirikiana na Wizara ya Afya, Colgate, Dentaid na wengine, wamepeleka huduma za bure za kuangalia wananchi meno, kuna mhudumu anaangalia mama meno na mdomo yake, mama amelala kwenye kitanda cha kuhudumiwa na mhudumu amesimama.

Chanjo cha measles ni chanjo muhimu sana kwa watoto wadogo, na hata watoto ambao wanakuwa. Kuna sindano ya kuidungia na chanjo hili linadungwa kwenye mkono wa kushoto. Chanjo hili limefunikwa na kifuniko cha rangi ya bluu, na tunaona maandishi ambayo pia yameandikwa kwenye chupa hili na rangi nyeusi.

Hapa ni kituo cha kuosha mkono. Kuna ndoo nyeupe, kuna tanki ndogo ya rangi ya kijani kibichi ambayo iko na maji, kuna stendi ya hilo ndoo ambayo ni ya chuma na imepakwa rangi nyeusi. Pia tunaona sabuni ya kunawa mikono iko kando yake na pia tunaona nyasi ya kijani kibichi nyuma yake.

Mvua kubwa inayonyesha nchini imesababisha mafuriko haya. Tunavyoona kuna wanawake wawili ambao wanajaribu kupita pahali ambapo ilikuwa barabara lakini kwa wakati huu umejaa maji. Pia tunaona nyumba mengi ambayo yanazama ndani ya maji na mafuriko haya.